Wanariadha wawili ambao ni wanaume wenye kuvalia jezi, mwingine ambaye amevalia jezi ya rangi ya manjano na kaptura ya rangi nyeusi na mwingine mwenye kuvalia jezi ya rangi ya nyekundu na kaptura nyeusi, wengine aliyenyuma ameshikilia ambaye amefumba macho na kitambaa ya rangi yenye ya samawati.

Lango kuu la shule lenye rangi nyekundu, samawati na nyeusi. Ukuta ulio na rangi nyeupe na laini za rangi nyekundu, samawati na manjano. Juu ya lango kuna mahandishi yenye rangi nyekundu.

Kitabu iliyoekelewa juu ya meza ya rangi ya samwati na nyeupe. Kitabu hii inamaandishi ya rangi ya nyeusi na nyeupe ambayo inapicha ya mtu aliyevalia glavu ya rangi ya samawati huku ameshikilia kidude fulani.

Shule yenye lango nyeusi, lina maandishi ya rangi samawati yaliyoandikwa juu yake. Imepakwa rangi nyeupe na samawati kwenye ukuta. Mbele ya ukuta kuna mti mdogo wa kijani uliopandwa.

Wanariadha wenye kuvalia jezi za kukimbia na kaptula za rangi nyeusi wamesimama wakitabasamu, mwingine akiwa ameinua mikono na mwingine akiwa amefunikwa macho. Mwanaume mmoja ambaye ameshikilia mwingine mkono.

Miti mbalimbali yenye matawi ya rangi ya majani, tenki nyeusi iliyo kando ya mlingoti wa rangi nyeupe. Kiti nyeupe iliyo karibu na lango wa rangi nyeusi, paa ya rangi nyekundu na mawingu ya rangi nyeupe.

Geti la chuma la rangi ya samawati limefungwa na katikati limeandikwa kwa herufi kubwa kwa rangi nyeupe, juu ya geti lilo kuna vyuma la umbo alama ya mshale, nyuma ya geti kuna basi la shule ya manjano lililoandikwa na rangi nyeupe.

Jengo la shule ya Nyali lenye gorofa kadhaa na madirisha mengi, yenye fremu za samawati na nyeupe. Mbele ya jengo hilo kuna eneo la kuegesha magari na baadhi ya magari yameegeshwa hapo. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na magari hayo.

Darasa kubwa lenye rangi nyingi kama kijani na nyeupe lina madawati mengi, kando ya madawati hayo, kuna vipatakilishi ambavyo vimeekwa juu ya meza na kuwekewa kiti ya rangi nyeupe, kuna ubao wa rangi wa nyeupe yenye laini ya rangi ya manjano, kuna dirisha yenye zulia ya rangi ya manjano.

Mwanamke mwenye kuvalia shati ya rangi nyekundu, vyenye madoa ya rangi nyeusi, amevalia suruali ya rangi nyeusi, huku akiwa na ulemavu na ameekewa miguu za chuma. Amekaa chini kwenye kiti ya rangi ya manjano.

Kijumba cha shule ambacho kimepakwa rangi nyeupe na kuandikwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi ina rangi ya samawati. Kijumba hii imechorwa michoro iliyo na rangi ya samawati na kijani.

Shule yenye madirisha mengi na lango moja ambayo juu imeandikwa kutumia rangi nyeusi na kupakwa rangi nyeupe. Kuna watu wawili ambao wanapita mbele ya shule hilo na fundi ambaye amepanda juu ya ngazi. Kuna mti ambao uko nyuma wa shule.

Shule lenye lango kuu ya rangi ya samawati lina mishale juu ya lango hilo. Kando ya lango hilo kuna ukuta ambayo imepakwa rangi ya nyeupe na samawati. Imeandikwa kutumia rangi ya nyeusi na samawati na ina michoro.

Kijumba chenye paa ya nyekundu na madirisha mengi, kina milango ya rangi ya kahawia. Kuna kiti ya plastiki ya rangi nyeupe na viti vya chuma hapo nje. Imezingirwa na nyasi ya rangi ya kijani, na kwenye nyasi kuna paipu.

Kitabu yenye rangi nyeupe, pinki na nyekundu imeandikwa kwa kutumia rangi nyeusi, imechorwa kijana mdogo ambaye amevalia shati ya manjano, kaptula ya rangi nyeusi na mzee ambaye amevalia koti nyeusi , kanzu nyeupe na kofia.

Ghorofa lenye kupakwa rangi ya kahawia na nyeupe ambayo ina ngazi zenye kupakwa rangi nyekundu na chuma za rangi nyeusi. Ghorofa hii imezingirwa na nyasi zilizomea na kukatwa vizuri za rangi ya kijani kibichi nyuma ya ghorofa hiyo kuna ghorofa jingine.

Shule ya chekechea yenye michoro imepakwa rangi tofauti kama: samawati, nyeupe, kahawia, na kijani. Michoro hayo ni ya wanyama tofauti tofauti. Kando ya shule hiyo kuna miti yenye majani ya kijani.

Wanaridha wawili mwingine akiwa mwanamke na mwingine mwanamume. Mwanamume ambaye amevalia sare za rangi ya manjano na kaptula ya rangi nyeusi. Mwanamke ambaye amevalia shati ya rangi nyekundu na kaptula ya rangi nyeusi, wanakimbia huku wakiwa wameshikilia kamba moja kwenye mkono na mwanamke yule akiwa amefumba macho kutumia kitu.

Rafu nyeupe yenye sehemu nyingi. Sehemu hizi zimewekewa faili zenye rangi tofauti. Faili hizi ni rangi samawati, manjano na waridi. Mbele ya rafu hiyo, kuna kiti ya rangi ya kahawia na nyeusi.

Kuna mabasi matatu ya rangi ya manjano amabyo yame pakiwa kwenye uwanja zimeandikwa kwa rangi nyeusi kwenye uwanja kuna nyasi rangi ya kijani na kuna goroja ya rangi nyeupe ilio kando.

Kijumba ambalo ni shule lina madirisha yenye zulia ya rangi nyeupe. Jumba hili limepakwa rangi tofauti kama kijani, manjano na nyeupe kuna maandishi ya rangi nyekundu na nyeusi ambayo yameandikwa kwenye ukuta hiyo.

Kuta nyeupe lililo na maandishi kubwa kutumia rangi nyeusi, limejengwa kando ya barabara. Barabara hii ina nyasi yenye rangi ya kijani kibichi na miti yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi. Kuna kibao ambacho kimeandikwa kutumia rangi nyeupe.

Karatasi lenye habari kuhusu mwanamke ambaye ni mwanariadha aliye na ulemavu wa macho ambaye amevalia shati ya rangi nyeusi na jezi la wanariadha, amesimama na mwanaume mwengine ambaye amevalia jezi pia na kushikilia bendera ya Kenya.

Mwanamke aliyevalia shati nyekundu na rangi nyeusi, amevalia kiatu ya rangi nyekundu, manjano na rangi nyeupe. Amevalia glovu nyeusi kwenye mikono. Amekaa chini karibu na chuma yenye rangi nyekundu.

Kitabu yenye maandishi ya rangi nyeusi ambayo inapicha mbali mbali kama familia ambao wamekaa mezani wakila, mtu aliyekuwa akikitandika kitanda na kiatu.

Kundi la wanawake wenye ulemavu ambao wamekalia gari zenye magurudumu. Wamevalia shati ya rangi nyekundu na suruali ya rangi nyeusi, wakiwa wamevalia viatu vyenye rangi mbalimbali.

Anga wa rangi ya samawati na nyeupe, kuna ghorofa kubwa ambayo ina mawe ya rangi ya kahawia na kupakwa rangi nyeupe imezingirwa na miti tudogo tudogo yenye matawi ya rangi ya kijani.

Lango kuu la chuo, lenye rangi za krimu na nyeusi. Likiwa na maandishi meupe yaliyoandikwa juu yake. Mbele ya lango, kuna mti mdogo wa kijani uliopandwa katikati ya njia inayoelekea getini .

Shule lenye kuta la rangi ya manjano na uzio lenye kupakwa rangi ya manjano na nyeupe. Kuna lebo ya shule ambayo imeandikwa kutumia rangi nyeusi na samawati. Kwenye kuta, kuna sehemu ya kuchotea maji, ambapo mtu ameleta mtungi kuchotea maji.

Uwanja wa rangi ya kijani kibichi ulio na laini za rangi nyeupe. Kuna uzio wa waya ambayo imepakwa rangi ya kijani. Kuna wanaume waliokatika laini mbili. Walio mbele wakiwa walemavu wakitumia kigongo kusimama na walionyuma wakiwa sawa.

Wanariadha wawili waliovaa kaptura ya rangi nyeusi, shati nyeusi na ya majani, kuna nyasi ya majani, kuna maandishi yenye jina, Zau yenye inayoeleza nchi waliotokea, mwaka wao wa kuzaliwa, riadha ambayo wanafanya, kuna mwengine ambaye haonekani vizuri.

Kijumba chenye paa ya rangi ya kahawia ina madirisha mengi na mlango mmoja. Umezingirwa na miti yenye matawi ya kijani na jumba jingine mle nyuma. Ina nyasi ya rangi ya kijani na njia panda inayo elekeza kwenye mlango.

Kitabu yenye rangi nyeupe, na rangi ya waridi ambayo imeandikwa kutumia rangi nyeusi. Kitabu hii ina picha tafauti, kama lori iliyobeba mchanga wa rangi ya kahawia, reli ambayo ni rangi nyeusi na mtu aliye kwa baiskeli.

Mlango nyekundu, iliyo na kioo juu. Mlango hii Iko katikati ya ukuta ambayo ni mawe ya rangi ya kahawia. Mbele ya mlango hio kuna chuma ya rangi nyeusi, na mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke mwenye ulemavu anayetumia kiti cha magurudumu amevalia sare za wanariadha na kofia ya rangi nyeusi huku akiwa ameshikilia karatasi ambayo imeandikwa kwa maandishi ya rangi ya samawati.